Watu wengi waliokusanyika wa kike na wa kiume ambao wakijadiliana masuala ya elimu ya watu wazima, katika kukuza jamii na kuendeleza mchakato wa kielimu katika taifa zima.

Watu wazima wanawake na wanaume ambao wamesimama mbele ya maonyesho ya kisayansi, ambapo wanaangalia taa zilizokuwa zimewekwa mbele kuonyesha mitambo ya umeme. Ambapo mwanamke mmoja akiwa amevaa kofia kichwani mwake na huku akiangalia katika mitambo ya taa.

Watu wazima waliokaa katika viti vyenye rangi ya kawia la kijani, wakitazama kwa makini kile ambacho wanakiona na kukisikia ili kuweza kuwasaidia kujua na kupata maarifa.

Chumba kilicho jaa viti vyenye rangi mbalimbali pamoja na makaratasi yaliyobandikwa juu ya ukuta, huku wanafunzi wakimwangalia mwalimu na kumsikiliza ili kupata elimu ya watu wazima, ili kuweza kujikwamua kiuchumi na kuwasaidia watoto na familia yao kwa ujumla.

Mwanafunzi wa elimu ya watu wazima, akiandika ubaoni kwa chaki ya rangi nyeupe, huku mwalimu akimungalia ili kujua kila hatua ambayo anayokwenda kuiandika. Wakati ambapo wanafunzi wengine wakimuangalia na kumfatilia kwa makini, ili kuweza kujifunza na kuelewa hatua kwa hatua.

Wataalamu wa elimu ya watu wazima, wa kike na wa kiume; wakiwa wamesimama pamoja huku wakifurahia juu elimu ya watu wazima na jinsi inavyoleta manufaa kwa jamii, wakati ambapo kompyuta zao zikiwa zimefunikwa na kuwekwa mbele ya meza kubwa pamoja na nakala nyingine za kielimu.

Watu wazima, wakiwa wamevaa barakoa, wakati ambapo wakisikiliza na kujadili elimu ya watu wazima ili kuweza kujifunza kujikwamua kiuchumi, na kwa ajili ya maslahi ya familia zao na taifa zima.

Watu wazima waliokaa katika viti vyenye rangi nyekundu na bluu, wakiwekewa maji mbele yao, wakimtazama mwalimu ambaye anatoa elimu ya watu wazima, ili kuwafanya kupata maarifa na ujuzi wa kuweza kutatua masuala mbalimbali katika jamii yao.

Washiriki wa maonyesho ya kisayansi wakiwa wamekusanyika ili kuangalia mchakato wa taa ambazo zimewekwa mbele zikiwa zimeunganishwa na umeme, ili kuweza kujifunza na kujua umeme kwa kina kwa ajili ya manufaa ya nchi na maisha ya wananchi kwa ujumla.

Watu wazima wakiwa wamekaa kwenye viti pamoja na madaftari yao yakiwa mbele huku wakiwa wamevaa barakoa kwa ajili ya kujilinda afya zao, wakiwa tayari kwa ajili ya kupata elimu ya watu wazima kuhusiana na maswala ya jamii ili kuwapatia maarifa na ujuzi.

Watu wazima nane wanawake na wanaume, wanaonekana wakiwa wanaandika kwenye madaftari yao, inaonesha upatikanaji wa elimu ya watu wazima kwa ajili ya kukuza maendeleo ya nchi, na ufanisi wa kazi nchini wakishirikiana na kupeana nakala mbalimbali za kuweza kusoma ili kuweza kufaulu katika elimu yao.

Madarasa yaliyo jaa watu wazima ambao wakionekana wakishangaa na kufurahishwa na kile ambacho mwalimu anaongea, pembeni wakiwa wamekaa na chupa za maji pamoja na madaftari wakiashiria kwamba wanapata elimu kwaajili ya kukidhi mahitaji yao, wanapata elimu kwaajili ya kubadilisha maarifa yao, upatikanaji wa elimu.

Mazingira mazuri yenye udongo wenye rutuba, ambao umeotesha mimea ya rangi ya kijani, wakati ambapo wanawake na wanaume wakiwa wamekaa kwenye viti, wakimsikiliza mwalimu ambaye anawapatia elimu ya watu wazima, ili kuweza kujikwamua kiuchumi na kwa ajili ya maslahi yao binafsi.

Chumba kilichojaa wanafunzi watu wazima ambao wakijifunza kuhusiana na elimu ya watu wazima ili kuweza kutatua matatizo katika jamii yao, wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao.

Wamasai wanawake waliovaa shanga kichwani pamoja na shanga kwenye maeneo ya shingo, wakifurahia ushonaji kupitia elimu hiyo ya watu wazima huku wakionyesha jitihada katika kuweza kuelewa ufundi wa ushonaji.

Watu wazima wakiwa wameshikilia penseli pamoja na vitabu, ambavyo wanaangalia na kusoma ili kupata elimu ya watu wazima; ili kuweza kuwasaidia katika kujua namna ya kutatua matatizo katika jamii, wakati ambapo msimamizi aliyevaa koti jeupe akipita na kuwakagua.

Vijana wa kike na wa kiume wakitazama kwa makini chini, ambapo kulikuwa na mtambo wenye rangi nyeusi; ukisoma na kuonesha alama ambazo zimewapelekea vijana hawa kuangalia na kujifunza kinachoendelea, ili kuweza kujua na kubaini changamoto.

Watu wazima wakiwa wamekaa pamoja na mwalimu ambaye amesimama katikati yao akiwa amevaa suti yenye rangi ya bluu pamoja na viatu vyenye rangi ya kahawia, wakati ambapo wanafunzi wakiwa wanamsikiliza mwalimu huyo ili kuweza kupata elimu ya watu wazima.

Msichana aliyevaa shati la rangi ya bluu pamoja na miwani, huku akiwa ameshikilia kikapu, anaonekana akitazama vitabu ambavyo vimepangwa katika mtiririko mzuri, ikionesha upatikanaji wa elimu bora kwa ajili ya manufaa ya mtu binafsi na manufaa ya nchi ili kukuza elimu na teknolojia.

Bembea yenye rangi ya bluu, na njano, ambayo inatumika na wanafunzi wa shule ya awali ili kuweza kufurahia michezo, kwa ajili ya kuwaandaa kiafya na kiakili.

Bembea zenye rangi ya njano na bluu na kijani, ambazo zinatumika na watoto wa shule ya awali katika kufurahia michezo yao, ili kuwajenga kimwili na kiakili.

Mandhari iliyojaa bembea zenye rangi ya bluu, machungwa pamoja na njano, ambazo zimezungukwa na michezo ya watoto wa awali, ili kuweza kuwakuza kiafya na kiakili kwaajili ya afya ya darasani.

Bembea yenye rangi ya bluu, kijani, njano pamoja na nyekundu ambazo zinatumika na watoto wa awali, kuweza kufurahia michezo ili kuwakuza afya zao na akili kwajili ya kupata elimu ya darasani.

Mazingira mazuri yakiwa yamezungukwa na majengo yaliyokuwa na kioo pamoja na bembea, ambazo zinatumika na watoto wadogo kuweza kufurahia michezo kwa ajili ya afya zao, ikionesha upatikanaji wa elimu bora kwa watoto wadogo kwa ajili ya manufaa ya nchi na wazazi wao kwa ujumla.

Mwanamke aliyevaa gauni refu pamoja na mkoba wake, akichungulia katika chumba kilicho wazi, kilichochorwa nje picha za watoto ambayo inaimarisha upatikanaji wa elimu ya watoto wa awali, ili kuweza kusoma na kujifunza mambo yanayohusiana na jamii.

Wanafunzi wa elimu ya msingi wakiwa wamevaa nguo zenye za rangi ya zambarau na njano, wakati ambapo wanamsikiliza na kumuangalia mwalimu wao ambaye amesisima mbele ya ubao, ilikuweza kuwapa maarifa na ujuzi kwa ajili ya masomo yao.

Mwalimu wa kike ambaye amesimama mbele ya darasa pamoja na wanafunzi wakiwa wanamsikiliza kwa makini wanafunzi wa shule ya awali, ikionyesha upatikanaji wa elimu bora kwa watoto hawa wakiwa wakimsikiliza mwalimu wao kwa ajili ya kujifunza na kuboresha ufahamu wao na ujuzi wao katika kufaulu mitihani yao.

Mandhari iliyojaa maua pamoja na magari ambayo yanatumika na walimu wa shule ya msingi, pamoja na wanafunzi wanaotembea waliovaa suruali yenye rangi ya kawia pamoja na masharti yenye rangi ya bluu, kwa ajili ya kuweza kwenda darasani kusoma.

Mazingira yaliyoundwa kwa nyasi zenye rangi ya kijani kibichi wakati ambapo ngazi zinazotumika na wanafunzi wa shule ya msingi kuweza kupita zilizozungukwa na chuma yenye rangi nyeusi, pamoja na kupakwa rangi ya kawia na nyeupe kama ukuta uliozunguka eneo la ngazi.

Kitabu chenye rangi nyekundu, kilichoandikwa "Ayubu Mashakani", mwandishi John Habwe, ambacho kinatumika na wanafunzi wa shule ya msingi, kuweza kujifunza kwa ajili ya kupata maarifa na ujuzi wa kujibia mitihani katika shule yao.

Darasa lililojaa viti vyenye rangi nyeusi pamoja na meza yenye rangi ya kahawia, huku wakiwa wamewekewa na taa kwa ajili ya kuwasaidia wanafunzi wa shule ya msingi kusoma kwa ufasaha, ambapo wamewekewa na ubao mweupe ili kusaidia kuandika kile ambacho mwalimu anafundisha ili wao waweze kuelewa.

Kabati lililopakwa rangi nyeupe, ambalo limewekwa katika mpangilio wa vyumba vidogovidogo, pamoja na mafaili ya rangi ya bluu pamoja na rangi nyingine, ili kuweza kuweka kumbukumbu ya wanafunzi wa shule ya msingi ili kuwawezesha wanafunzi kufanya vizuri.

Mazingira mazuri yaliyozungukwa na majengo yaliyopakwa kwa rangi ya kijani pamoja na mabati na miti iliyokuwa ina rangi nzuri, ikionyeshwa upatikanaji wa elimu kwa wanafunzi wa shule ya msingi ili kuweza kukuza maendeleo ya nchi pamoja na ufanisi wa kazi kwa watoto.

Wanafunzi wa kike na wa kiume waliovaa nguo zenye rangi ya bluu na nyeupe, wakimwangalia mwalimu ambaye anawafundisha elimu ya msingi ili kuweze kuwapatia elimu na ujuzi wa kuweza kutatua maswala ya kijamii, kwa ajili ya maendeleo ya taifa.

Kitabu kilicho andikwa maandishi pamoja na picha nyingi ambazo zinatumika na wanafunzi wa shule za msingi kuweza kujua, masuala ya kilimo pamoja na mambo ambayo watakuwa wakifundishwa darasani.

Mazingira mazuri yaliyozungukwa na miti yenye rangi ya kijani, kwa ajili ya kuwasaidia wanafunzi wa elimu ya msingi kupata mandhari nzuri ya kusomea, kwa ajili ya manufaa ya kilimo na kwa ajili ya kupata hewa nzuri kwa ajili yao.

Madarasa yanayotumika na wanafunzi wa elimu ya msingi, yakiwa na milango yenye rangi ya bluu pamoja na bati; ambalo limezungukwa na miti yenye rangi ya kijani pamoja na mazingira mazuri, ili kuweza kuwasaidia wanafunzi kusoma na kuelewa.

Mtihani unaoonesha karatasi iliyoandikwa hesabu za wanafunzi wa shule ya praimari, ambapo inaashiria upatikanaji wa elimu ya hesabu katika kukuza ufahamu na ujuzi wa mwanafunzi, hii inapelekea nchi kuweza kupata wataalam wa sekta ya hesabu pamoja na maarifa.

Kitabu kilichochora picha, ambacho kinaeleza matumizi ya misamiati kama ya "hiki na hivi" ili kuweza kuwasaidia wanafunzi wa elimu ya msingi kufahamu matumizi ya kiswahili fasaha kwa ajili ya kukuza maendeleo ya taifa.

Kipande cha karatasi chenye rangi ya kahawia, inaonyesha ratiba katikati ya wiki kuanzia jumatatu mpaka jumapili, ambapo hii ratiba inafatwa na wanafunzi wanaosoma shule ya msingi, ikionesha nidhamu katika kufanya kazi ya elimu na katika masuala binafsi.

Wanafunzi wa shule ya msingi wakiwa wamevaa sare zenye rangi ya zambarau na pamoja njano, huku wakimuangalia mwalimu ambaye amesimama mbele yao, akiwa amevaa tisheti yenye rangi nyeusi, pembeni wakiwa wanamsikiliza na kumuangalia mwalimu, ili waweze kujifunza.

Mafaili yaliyokuwa na rangi ya bluu, nyeusi na kijani, ambayo yameandikwa rekodi ya wanafunzi wa shule ya msingi ili kuweza kuweka kumbukumbu ya matukio katika shule, ili kujenga na kuimarisha uhusiano wa walimu na wanafunzi.

Kitabu kinachoonesha picha ya watu wanne ambayo ni watoto pamoja na mzee. Kitabu hiki kinaashiria upatikanaji wa elimu bora kwa jamii na kwa watoto wanaosoma katika elimu ya awali.

Mwalimu wa shule ya msingi aliyevaa koti ya rangi ya kahawia, akifurahia juu ya elimu anayoitoa kwa wanafunzi wake wa shule ya msingi ili kuweza kuwaandaa kitaaluma.

Mazingira mazuri yenye majengo yenye rangi ya bluu na nyeupe pamoja na mabati yenye rangi ya kahawia, ikizungukwa na bembea kwa ajili ya watoto wa elimu ya msingi kuweza kufurahia michezo, kuwajenga kiafya ili kuweza kusoma kwa bidii na kufaulu katika mitihani yao.

Mtihani wa elimu ya shule ya msingi uliochorwa picha mbalimbali pamoja na kuandikwa namba ambazo zimetiwa alama ili kuwezesha kujua uwezo wa mwanafunzi katika kutatua matatizo ya kihesabu ili kuweza kumfanya mwanafunzi afaulu katika maswala yake ya hesabu.

Kitabu kilichochorwa picha ya watu ambapo inaelezea matumizi ya hiki na hivi, ili kuwasaidia wanafunzi wa shule ya msingi kuelewa jinsi ya kutumia kiswahili fasaha, katika kukuza maendeleo ya taifa zima na maslahi yake.

Mwalimu aliyevaa mtandio wa rangi ya bluu pamoja na maua meusi, akiandika maandishi meupe ubaoni kwa ajili ya kuwaandikia wanafunzi kile ambacho unatakiwa kukijua, ili kuweza kuandaa ufahamu wao kuelewa na kuwakuza katika maswala ya maendeleo ya jamii nzima.

Kitabu kinachoonesha picha ya watu pamoja na vitu vingine, ambavyo vinaashiria upatikanaji wa elimu ya shule ya msingi kwa watoto ili kuwakuza kiteknolojia na kuwapa maarifa katika elimu.

Vitabu vyenye rangi nyekundu pamoja na picha iliyochorwa, ikielezea ayubu mashakani ili kuweza kuwasaidia wanafunzi wa shule ya msingi kusoma stori na kuelewa na kunufaika, pia kuweza kuburudika kutokana na simulizi nzuri kutoka katika kitabu hiko.

Madarasa yanayotumika na wanafunzi wa elimu ya msingi ili kuweza kupata elimu bora yakiwa yamepakwa rangi ya maziwa pamoja na chuma zenye rangi nyeusi, ili kuwasaidia wanafunzi kukaa katika mazingira mazuri kuweza kujifunza na kutimiza ndoto zao.

Wanafunzi wawili wa kike wa shule ya sekondari, wakiwa wamevaa sketi zenye rangi nyeusi pamoja na masharti yenye rangi nyeupe, huku wakiwa wamevaa tai yenye rangi ya nyeusi na nyeupe, wakitafuta vitabu ambavyo vitawasaidia kwa ajili ya mitihani yao ili kupata ujuzi na maarifa.

Mwanasayansi ambaye ameshika chupa ya udongo akimimina kemikali katika chupa nyembamba za udongo, ili kuweza kuzifanyia utafiti wa kisayansi katika mahabara ya kikemia ili kuweza kupata majibu ya maswali ya kisayansi.

Maabara ya kisayansi iliyojaa meza kubwa zenye rangi ya kahawia na nyeusi zilizozungukwa na mabeseni ya kunawia mikono baada ya majaribio pamoja na kuoshea vifaa baada ya majaribio ya sayansi. Ambapo inasaidia wanafunzi kuelewa sayansi ya vitendo ili kuweza kufaulu mitihani yao na kujua sayansi nzima kwa ujumla.

Darasa lililojaa wanafunzi wa kike ambao wamebana nywele zao, waliovaa sketi za rangi ya bluu pamoja na masweta mekundu, na shati jeupe, na viatu vyeusi na soksi nyeupe, inaonyesha upatikanaji wa elimu kwa watu wanaosoma sekondari.

Wasimamizi wa mitihani wa elimu ya sekondari wakiwa wanapokea mitihani ambayo imefungwa katika bahasha zenye rangi ya kijani, kwa ajili ya kuwagawia wanafunzi kuanza mitihani yao, ili kuweza kuwapima kiuelewa; kwa ajili ya kutoa matokeo ya mwisho.

Madarasa yaliyozungukwa na miti pamoja na udongo wenye rutuba, ambayo yanatumika na wanafunzi wa elimu ya sekondari, ili kuweza kusoma kwa ajili ya kupata ujuzi na maarifa.

Walimu wa sekondari wa kike na wa kiume, wakionekana wakipeana nakala huku wakifurahi wakati wengine wakifungua katika maboksi yaliyojaa nakala mbalimbali, ili kuimarisha elimu bora kwa wanafunzi wa sekondari, kwa ajili ya maslahi ya nchi na taifa zima.

Mwalimu wa shule ya sekondari aliyekaa katika kiti chenye rangi ya kahawia, pamoja na meza iliyojaa madaftari wakati ambapo ameshikilia peni na madaftari, ili kuweza kutia alama katika madaftari ya wanafunzi wake ili kuweza kujua udhaifu wao na kuweza kuwasaidia kufaulu kitaaluma.

Chumba kilichojaa wanafunzi wanaojiandaa kwaajili ya mitihani yao ya kumaliza elimu ya sekondari, wakati ambapo wasimamizi wakiwasimamia ili kuweza kukagua usalama wa mitihani kwaajili ya manufaa ya nchi na wanafunzi binafsi.

Mwalimu wa elimu ya sekondari aliyevaa suti yenye rangi nyeusi pamoja na tai ya rangi nyekundu, akionyesha utafiti uliofanywa na wanafunzi wa sekondari katika kuchora mfumo wa mmeng'enyo wa chakula ili kuweza kupata ujuzi na elimu ya vitendo pamoja na nadharia ya kisayansi.

Chumba kinachotumika na wanafunzi wa shule ya sekondari, ili kuweza kupumzika baada ya kutoka darasani; kilichowekwa vitanda pamoja na kiti na meza ili kuwasaidia wanafunzi kusoma, na kuelewa, na kupumzika kwa ajili ya kuingia darasani siku inayofuata.

Mazingira mazuri yaliyozungukwa na madarasa yenye rangi ya kahawia pamoja na mabati yenye rangi ya kijani, huku kamba zikiwa zimeanikiwa nguo zenye rangi ya bluu, kwa ajili ya kuwasaidia wanafunzi kusoma na kupata mazingira bora kwa ajili ya elimu yao.

Madarasa yaliyojengwa kwa milango yenye rangi nyeusi, pamoja na madirisha ya vioo ili kuweza kuwasaidia wanafunzi kusoma katika mazingira mazuri kwa ajili ya kuwasaidia kufaulu kitaaluma, ambapo mazingira hayo yanapelekea ufaulu wa wanafunzi wa sekondari kuongezeka kwa ajili ya kukidhi maslahi.

Maabara ya kisayansi iliyozungukwa na meza yenye rangi ya bluu na nyeupe, pamoja na bomba la maji na beseni lake ili kusaidia kuosha mikono baada ya majaribio na kuweza kuosha vifaa vya maabara ili kuviweka vikiwa safi.

Wanafunzi wanaofanya mitihani ya kumaliza elimu ya sekondari wakiwa wamekalia viti vyenye rangi ya kahawia na nyeusi, huku wakiandika maswali katika mitihani yao wakati ambapo wasimamizi wakiwaangalia ili kuhakikisha wanafanya mitihani katika hali ya usalama.

Mwalimu wa shule ya sekondari ambaye ameinama ili kutafuta kitabu katika kabati lililojaa mpangilio wa vitabu mbalimbali, ambavyo vinawasaidia wanafunzi wa shule ya sekondari kuweza kujifunza na kupata majibu ya maswali yao kwa ajili ya kupata ujuzi.

Wanaume na wanawake wanaonekana wakikabidhiana kitabu cha nakala, ambacho kinaonesha taaluma za wanafunzi katika shule za sekondari. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu bora kwa wanafunzi pamoja na kukuza nchi na mandeleo ya shule husika.

Shule iliyozungukwa na mazingira mazuri yenye madarasa ya kutosha ambayo yanatumika na wanafunzi wa shule ya sekondari kwa ajili ya kupata elimu bora, wakati ambapo jengo hilo limejengwa kwa rangi za kuvutia pamoja na bati lenye rangi ya bluu ili kuvutia mazingira kwa wanafunzi.

Maabara ya kisayansi yenye meza ya rangi ya kahawia na nyeusi ambayo imezungukwa na beseni la kunawia mikono, pamoja na kuosha vifaa baada ya majaribio ya kisayansi, ili kuweza kuwasaidia wanafunzi kujua sayansi ya vitendo pamoja na nadharia; ili kuweza kufaulu mitihani yao ya darasani na nje kwa ujumla.

Maabara ya wanafunzi inayotumika katika majaribio ya kisayansi, ikiwa imezungukwa na viti vya kukalia wanafunzi, pamoja na madirisha pamoja na mabeseni yanayotumika kwa ajili ya kuosha mikono pale ambapo wamemaliza kufanya utafiti. Inaonesha upatikanaji wa elimu bora katika kukuza sayansi na maendeleo ya nchi.

Walimu wawili wa kike na wa kiume wakiwa wameshikilia peni na madaftari, mwalimu wa kiume akiangalia kile ambacho mwalimu wa kike anakiandika. Inapelekea upatikanaji wa elimu katika ngazi ya elimu ya sekondari, ili kukuza maendeleo ya nchi pamoja na siasa na teknolojia.

Kitabu chenye rangi ya kijani na njano, pamoja na maandishi mekundu, kilichoandikwa biolojia, ambacho kinatumika kwa ajili ya wanafunzi wanaosoma sekondari ili kukidhi mahitaji ya wanafunzi katika kuwaandaa kitaaluma ili kuweza kufikia katika ngazi inayotakiwa.

Walimu wawili wakionekana wameshika bahasha zilizokuwa zimejaa mitihani inaonyesha upatikanaji wa elimu bora katika nchi, ili kukuza maendeleo ya nchi.

Darasa lililojaa viti vyenye rangi ya bluu pamoja na kompyuta zilizowekwa juu ya meza yenye rangi ya kahawia, ambavyo vinatumika na wanafunzi wa shule ya sekondari kuweza kujifunza, ambapo ubao wenye rangi nyeupe ukiwa umewekwa mbele ya darasa kwa ajili ya kutumika na wanafunzi na walimu wao kwa ujumla.

Mwalimu wa kike aliyeshikilia peni na daftari ambaye anafundisha katika elimu ya wanafunzi wa sekondari, wakati ambapo kijana alikua anamuangalia mwalimu wa kike ili kujua kitu gani ambacho anakielezea; ili kuweza kufahamu na kufanya vizuri katika masomo.

Mazingira mazuri yanayoonekana yakizungukwa na nyumba zilzokua na bati ya rangi ya kijani pamoja na nguo zilizo anikwa kwenye kamba, nguo zenye rangi ya bluu pamoja na majani yaliyo na rangi ya kijani kibichi, ikionesha upatikanaji wa elimu kwa wanafunzi wanaosoma sekondari ili kuweza kukuza maendeleo.

Kitabu cha kemia kidato cha tatu, kikiwa kimechorwa rangi ya bluu na njano, ambacho kimewekwa picha ya mwalimu aliyevaa koti jeupe, akiwa ameshikilia mitambo ya maabara ili kuweza kuwasaidia wanafunzi kujua nadharia ya vitendo katika upande wa sayansi.

Maabara nzuri ya kisayansi iliyojaa mabomba pamoja na mabeseni, ambayo yanatumika kwa ajili ya kuoshea vifaa na pamoja kuosha mikono pale ambapo utafiti utakuwa umekamilika, inaonyesha upatikanaji bora wa elimu ya vitendo katika upande wa sayansi ili kuandaa watoto kuelewa nadharia na vitendo ili kukuza ujuzi wao darasani.

Madarasa yenye milango ya rangi ya kahawia pamoja na bati kubwa la rangi ya buluu, wakati ambapo limezungukwa na vigaye venye rangi ya kahawia, ili kuweza kuwasaidia wanafunzi wa elimu ya sekondari kusoma katika mazingira mazuri.

Mabweni ya wanafunzi wa shule ya sekondari yaliyokuwa yana vitanda vilivyotandikwa mashuka ya pinki pamoja na taa zinazowaka, ili kuwasaidia wanafunzi kuweza kujisomea na kujiandaa wakati ambapo wakiwa shuleni na bwenini.

Hii ni sehemu ya kutunzia vitabu na inayotumika na wanafunzi kwa ajili ya kujisomea. Inaonesha viti vya rangi ya bluu na rangi ya maziwa, pamoja na wanafunzi wa kike na wa kiume wakiwa wanasoma na kujadili maswala ya kielimu. Inaonesha pia kifaa cha kutunzia nakala za shuleni, cha kielektroniki kilicho mbele ya ubao.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wanamuangalia mwalimu na kumsikiliza ilikuweza kupata ujuzi na taaluma ya somo hilo, wakati ambapo mwalimu amevaa tisheti yenye rangi nyeusi pamoja na suruali, huku akiendelea kuelezea na kuwafafanulia wanafunzi ambao wakimsikiliza.

Darasa lililojaa wanafunzi wa elimu ya ngazi ya juu na viti vyenye rangi ya kahawia na nyeusi, madirisha ya vioo yenye rangi ya bluu pamoja na mlango wenye rangi ya bluu wakati ambapo wanafunzi wakiwangalia na kumsikiliza mwalimu ambaye anaelezea kile ambacho wanafunzi wanakisikiliza.

Wanafunzi wa elimu ya juu wakiwa wameshikilia simu pamoja na kompyuta zikiwa juu ya meza yao, wakati ambapo daftari na peni zikitumika kwa ajili ya kuandaa nakala za kusoma ili kuweza kuwasaidia katika elimu yao ya ngazi ya juu.

Wanafunzi wa elimu ya juu wakiwa wamekaa katika viti na meza ya rangi nyeusi, pamoja na taa ya nyeupe zilizozunguka katika ukumbi huo, wakiwa katika harakati za kufanya mitihani, wakati ambapo mwalimu wao akiwa mbele kuwasimamia ili kuweza kuweka usalama katika ukumbi huo wa mitihani.

Wahitimu wa chuo kikuu waliovaa majoho yenye rangi nyeusi na nyekundu, wakirusha kofia zao baada ya kumaliza chuo kikuu wakifurahia matunda na ushindi waliouonyesha mpaka wakati wa mwisho.

Mkufunzi aliyevaa nguo yenye rangi ya kijivu, amekaa kwenye kiti chenye rangi nyeusi, wakati ambapo vitabu vyake na majalada yakiwa katika meza iliyopakwa rangi ya kijivu, kwa ajili ya kuwasaidia wanafunzi kupata elimu bora kwa ajili ya maslahi ya taifa zima.

Wanafunzi wa elimu ya juu, waliokuwa wameshikilia madaftari yao, pamoja na kompyuta zilizokaa katika meza, wakati ambapo wakimsikiliza mkufunzi ambaye alikuwa anawafundisha masuala ya elimu ya ngazi ya juu, ili kuweza kuwasaidia kufaulu katika masomo yao.

Ukumbi mkubwa uliojaa wanafunzi wa wakike na wakiume (jinsia zote), pamoja na mwalimu ambaye amesimama katikati ya ukumbi huo, huku akiwafundisha wanafunzi kuhusu masuala ya elimu ya ngazi ya juu na wanafunzi wakifurahia elimu hiyo, huku wakimuangalia mwalimu kwa umakini wote.

Ukumbi uliojaa wanafunzi wa elimu ya juu ambao wamekaa na kumsikiliza mwalimu ambaye amesimama mbele ili kuwapatia maarifa na ujuzi katika kuweza kutimiza malengo yao.

Wanafunzi sita wa chuo kikuu, wakiwa wameshikilia vitabu vyao pamoja na peni, huku wakiangalia kompyuta, kuweza kuperuzi na kuandika kile ambacho kimeonekana, huku wakiangalia na kufurahia kile ambacho wanakisoma kwa ajili ya kupata ujuzi na maendeleo katika masomo yao.

Wanafunzi wa kike, ambao wamekaa kwenye viti vyenye rangi ya kahawia na kompyuta mbele yao, pamoja na mwalimu ambaye ameshikilia daftari lao na kuangalia kompyuta kwa nia ya kuwafundisha, ili kukuza uwezo wao wa sayansi na teknolojia kwa ajili ya maendeleo ya nchi nzima.

Mwalimu aliyevaaa gauni la zambarau pamoja na viatu vyeusi, aliyesimama mbele ya darasa ambalo nyuma yake kuna runinga mbili. Inaonesha upatikanaji wa elimu bora kwa watu wazima, ambao walikua wamekaaa wakimsikiliza kwa makini mwalimu huyo.

Darasa lililojaa watu wazima wakijifunza pamoja na mwalimu wao akionekana mbele, akifundisha wanafunzi ambapo inaashiria upatikanaji wa elimu bora kwa watu wazima katika kukuza maendeleo ya nchi na kupata wataalamu wa sekta mbalimbali kwa ajili ya kuhakikisha nchi inakuwa kiuchumi na kimaendeleo.

Wanafunzi wa elimu ya juu wakike na wakiume, wakiwa wamekaa katika viti pamoja na madaftari na kalamu wakiwa wanaandika, inaonyesha upatikanaji wa elimu bora katika ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wamekaa katika viti vyenye rangi kahawia na nyeusi, wakimwangalia na kumsikiliza mwalimu ambae amesimama mbele yao, akielezea kwa kina kuhusiana na somo hilo.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wamekaa katika viti vyenye rangi ya kahawia na nyeusi pamoja na kijani, wakimsikiliza na kumwagilia mwalimu ambaye amesimama mbele ili kuwapatia elimu na ujuzi wa hilo somo.

Wanafunzi wa elimu ya juu wakiwa wameshikilia peni na madaftari yao; wakati ambapo wanamsikiliza mwalimu na kuangalia kwa makini kile ambacho kinakwenda kuelezewa na kuandikwa, ili kuweza kupata maarifa na ujuzi utakaowasaidia kutatua matatizo katika jamii.

Wanafunzi wa elimu ya juu chuo kikuu wakiwa wamekaa katika viti vyenye rangi ya kahawia, wakati wameshika peni na karatasi za mitihani ili kuweza kujibu maswali hayo, wakati ambapo mkufunzi wao akiwasimamia ili kuhakikisha usalama wa mitihani na kupima ufahamu wa wanafunzi hao.

Wanafunzi wa elimu ya juu wakimsikiliza mwalimu wakati ambapo wameshikilia peni zao na madaftari kwa ajili ya kunakili kile ambacho mkufunzi atakwenda kuongea na kuzungumza kwa ajili ya maslahi yao.

Wanafunzi wa elimu ya juu wakiwa wamevaa vitambulisho vyao vyenye kamba ya rangi nyekundu, wakitazama katika kompyuta ili kugundua ni kitu gani ambacho kinaendelea wakati ambapo madaftari yao yakionekana juu ya meza zao, ili kuweza kuandika makala za kusoma.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliokaa katika viti vyenye rangi ya kahawia, wakiwa wameshika peni na karatasi, ili kuweza kujibu mitihani ya kumaliza elimu yao ya chuo kikuu. Wakati ambapo msimamizi akiwasimamia ili kuhakikisha usalama wa mitihani kwa ajili ya matokeo bora.

Wanafunzi wa elimu ya juu chuo kikuu wakiwa wanatazama katika kompyuta zao, pamoja na madaftari yaliyo mbele ya madawati yao, huku mkufunzi akipita na kuangalia ili kuweza kuwasaidia changamoto yoyote ya kielimu.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliokaa katika viti, wakimuangalia mwalimu ambaye amebana nywele zake ndefu, wakiwa wamevaa matisheti yenye rangi ya machungwa pamoja na kora yenye rangi nyeusi, wakifurahia elimu ya juu, wakipata kupitia kwa mwalimu huyo ambaye akiwapatia elimu.

Wasichana wanne pamoja na mvulana mmoja, wakionekana wakijadili kuhusiana na masuala ya elimu ya juu. Vijana hawa watano wanasoma katika elimu ya chuo kikuu, wakiwa wameketi katika vimbweta ili kuweza kujadili masuala ya kielimu.

Wanafunzi wa elimu ya juu wakiwa wamekaa katika madawati yaliyopakwa rangi ya kahawia, wakati ambapo wameweka kompyuta zao ili kuweza kuwasaidia kuperuzi na kujifunza zaidi wakati ambapo wanamsikiliza mkufunzi wao aliyesimama mbele ili kuwafundisha.

Wanafunzi wa elimu ya juu wakiwa wamevaa majoho pamoja na kofia ambazo wanazirusha juu kwa furaha, kusherehekea mwisho wa mafanikio yao ya elimu ya juu ili kuweza kuingia katika tasnia ya ajira katika nchi.

Wanafunzi wa elimu ya juu wakimsikiliza mwalimu, ili kuweza kujifunza kwa ajili ya maendeleo ya taifa na binafsi. Wakiwa wameshikilia vitabu vyao pamoja na kalamu, huku wengine wakionekana wakiangalia mbele kwa ajili ya kumsikiliza mwalimu.

Wanafunzi wa elimu ya juu wakiangalia kompyuta zao ambazo zimewashwa, huku wakiwa wameshikilia karatasi na peni ambazo wanaandika kile ambacho wamejifunza, inaashiria upatikanaji wa elimu ya juu kwa ajili ya kukidhi mahitaji ya nchi na kuweza kutengeneza watu wenye ujuzi.

Wanafunzi wa kike na wa kiume wa ngazi ya juu ya kielimu, wakiwa wamekaa katika viti vyenye rangi ya kahawia pamoja na nyeusi, wakiwa wameshikilia madaftari yao pamoja na simu zao ili kuweza kuandika kile ambacho mkufunzi alikwenda kukiongea, ili kuwasaidia kusoma na kuongeza uwezo wao darasani.

Mkufunzi wa elimu ya juu ya chuo kikuu, ambaye amekaa katika kiti chenye rangi nyeusi, akiwa amevaa suti yenye rangi ya kijivu pamoja na nywele zake alizozichana na kuzipaka mafuta. Akifurahia juu ya elimu inayotolewa katika chuo kikuu kwa ajili ya kuandaa wataalamu.

Kinyozi wa kike aliyevaa tisheti la rangi ya machungwa pamoja na vinyozi wengine wa kike wawili, wakimtazama kijana wa kiume wa chuo kikuu ambaye amekaa katika kiti, ili kupata huduma ya kunyolewa nywele kichwani ili kuweza kuwa maridadi.

Wanafunzi wa chuo kikuu, wakiwa wanatazama simu zao pamoja na kompyuta zilizo juu ya meza yenye rangi ya kijani, ili kuweza kujua na kuperuzi ili kuandika na kufahamu kwa ajili ya masomo yao.

Wanafunzi wakimuangalia mwalimu ambaye amevaa suti yenye rangi nyeusi na nyeupe, akifundisha masuala ya elimu ya watu wazima, huku wanafunzi wakifurahia na kumsikiliza kwa makini mwalimu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wanamuangalia mwalimu ambae amesimama mbele yao akiwaelezea. Wakati ambapo wameweka kompyuta zao katika madawati yenye rangi ya kahawia, ili kuweza kupata elimu kwaajili ya manufaa yao na nchi nzima.

Wanafunzi waliovaa nguo yenye rangi ya bluu na nyeupe wa kike na wa kiume, wakiwa wamekaa katika viti vyenye rangi ya kahawia na nyeusi, wakimwangalia mwalimu ambaye amesimama mbele akiwapatia elimu kuhusiana na mambo ya ujuzi na ujasiriamali katika kukuza nchi. Upatikanaji wa elimu katika ngazi ya juu inawezesha nchi kukua.

Chumba cha darasa ambalo linatumika na wanafunzi wa elimu ya juu kuweza kujifunza na kupata maarifa, wakati ambapo wanamsikiliza mkufunzi aliyesimama mbele akiwa amevaa gauni yenye rangi ya zambarau pamoja na viatu vyeusi, ili kuweza kuwafundisha wanafunzi na kupata maarifa.

Wanafunzi waliokaa katika viti vyenye rangi ya kijani, wa kike na wa kiume wanaonekana wakimsikiliza mwalimu ambaye amesimama mbele yao, akiwa amevaa suruali ya bluu pamoja na koti lenye rangi ya bluu pamoja na kijivu, inaonesha upatikanaji wa elimu bora kwa wanafunzi wa ngazi ya juu ili kupata wataalamu waliobobea.

Mwalimu wa kike aliyevaa tisheti nyeusi akiwa amesimama mbele ya ubao ulioandikwa kwa maandishi meupe. Wanafunzi wanaonekana wakimuangalia mwalimu kile anachokifundisha. Mwalimu yupo katika vitendo vyake vya kufundisha wanafunzi ili kuweza kupata maksi ya kuweza kuendelea katika nadharia yake ya uwaalimu.

Wanafunzi wa elimu ya juu, wakiwa wamekaa katika viti vyenye rangi ya kahawia na nyeusi, wakimuangalia mwalimu ambaye amesimama mbele, akifurahia elimu anayoitoa kwa wanafunzi wa elimu ya juu, katika kuwapatia maarifa ili kuweza kubadilisha maisha yao na kwa ajili ya maslahi ya nchi nzima.

Wanafunzi wa elimu ya juu wakiwa wamekaa katika madawati yenye rangi ya kahawia, wakimtazama mwalimu na kumsikiliza kwa makini mkufunzi wao, wakati ambapo wameweka kompyuta zao mbele ya madawati ili kuweza kujifunza na kuperuzi.

Mwanafunzi wa kiume wa chuo kikuu, ambaye amekaa kwenye kiti kwa ajili ya kunyolewa nywele zake kichwani na kinyozi wa kike; ambaye amevaa tisheti lenye rangi ya machungwa pamoja na wenzake wasichana wawili, wakiwaangalia mwanafunzi wa chuo wakati anapewa huduma ili awe maridadi.

Wanafunzi wa elimu ya juu chuo kikuu, wakiwa wameshikilia simu zao pamoja na kompyuta; ili kuweza kuperuzi na kujifunza kwa kina, wakiwa wamekaa katika vimbweta vyenye rangi ya kijani na mazingira mazuri, ambayo yanaashiria upatikanaji wa elimu bora kwa ajili ya wanafunzi.

Wanafunzi wanaonekana wakimwangalia mwalimu, ambaye amevaa suruali ya bluu na shati lenye rangi ya karoti, wakipata elimu juu ya kuweza kupata maarifa yatakayoweza kuwasaidia wao binafsi pamoja na maendeleo ya taifa.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wamevaa barakoa, wakimsikiliza na kumtazama mwalimu ambaye amevaa shati lenye rangi ya bluu, ili kuweza kupata elimu na ujuzi kwa ajili ya kuwasaidia katika maisha yao binafsi na uchumi wa taifa.

Vijana wawili wa kiume, wakionekana wakiwa wanatumia kompyuta kwa ajili ya kusoma na kuperuzi katika mtandao. Inaonyesha upatikanaji wa elimu ya ngazi ya juu kwa wanafunzi hawa, katika kukuza maendeleo ya nchi na ufanisi wa kazi katika maendeleo ya teknolojia.

Wanafunzi wa kike ambao wameshikilia boksi la umeme lenye rangi ya bluu, wakiwa wamekaa katika viti vyenye rangi ya kahawia na nyeusi wakionesha uwezo wao juu ya maswala ya ufundi; katika kukuza maendeleo ya nchi na masilai ya taifa zima.

Wanaume sita wakionekana wakishikilia mitambo pamoja na waya, inaonyesha upatikanaji wa elimu ya umeme katika kukuza maendeleo ya nchi na kuongeza nguvu kazi ya taifa.

Wanafunzi waliovaa mashati yenye rangi ya bluu pamoja na buti nyeusi, wakiwa katika gari ambalo wamelifungua ili kulikagua kama kuna changamoto yeyote, ikiashiria upatikanaji wa elimu ya ufundi mitambo wa magari ili kuweza kutatua shida za wananchi.

Kijana wa kiume akiwa amevaa tisheti yenye rangi nyeupe, pamoja na saa yenye mkanda wa bluu, wakati ambao amefungua runinga ili kuweza kuangalia tatizo lake.

Vijana wa kiume waliovaa makoti ya rangi ya bluu, pamoja na kompyuta zilizokuwa mbele yao ambao wanaonekana wakifurahia kile wanachokifanya. Pamoja na mkaka aliyesimama akiwa amevaa barakoa nyeusi akiwa anawasimamia. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya watu wazima katika maswala ya kompyuta ili kukidhi mahitaji.

Vijana watatu wawili wakiwa wamevaa makoti ya bluu mmoja akiwa amevaa koti la kijani, akishikilia kompyuta na kuandika, hii inaonesha upatikanaji wa elimu ya watu wazima, kuhusiana na maswala ya kompyuta na mitambo, ili kukuza maendeleo ya taifa.

Wanafunzi wa kiume, wakionekana wakishikilia simu mbovu, ambapo wanatengeneza pamoja na vifaa vya umeme. Inaonyesha upatikanaji wa elimu ya umeme pamoja na elimu ya ufundi kwa wanafunzi hawa. Hii inakuza maendeleo ya taifa pamoja na nchi nzima.

Wanaonekana wanawake pamoja na wanaume, waliovaa miwani pamoja na kuvaa makoti ya rangi ya bluu, wakiwa wameshikilia mitambo mbalimbali; ikiashiria upatikanaji wa elimu ya umeme kwa ajili ya kukuza maendeleo ya nchi, pamoja na ustawi wa jamii.

Wanafunzi waliovaa barakoa wakishikilia viti vya mbao ili kuweza kuvitengeneza, wakiwa katika ufundi wa kujifunza kutengeneza samani mbalimbali, ili kuweza kujipatia kipato na kutatua matatizo ya wananchi.

Wanafunzi wa ufundi mitambo wa umeme, waliokuwa wamevaa nguo za mikono mirefu zenye rangi ya bluu, pamoja na glavu mikononi ili kuweza kujilinda na shida yoyote ile, wakati ambapo wanamsikiliza mkufunzi wao anayewafundisha masuala ya umeme, ili kuweza kuwapanua kiufahamu kuhusiana na masuala ya umeme.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa katika sehemu iliyojaa magari mabovu; yanayohitajika kutengenezwa, yakiwa yamefunguliwa milango pamoja na vioo vyote. Wanafunzi hao wakiwa wamevaa barakoa kwa ajili ya kujilinda afya zao, huku wakiwa wamevaa mashati yenye rangi ya bluu.

Vijana wawili wa kiume waliovaa makoti ya bluu wakishikilia mitambo ya umeme, inaonyesha upatikanaji wa elimu ya juu kuhusu mambo ya umeme, ili kuweza kukidhi mahitaji ya wananchi pamoja na kukuza sekta ya umeme.

Wanafunzi waliovaa makoti ya rangi ya bluu pamoja na glovzi zenye rangi ya njano, wanaonekana wakimsikiliza mwalimu wao ambaye alikua akiwafundisha kuhusiana na masuala ya mitambo ya umeme. Inaonesha upatikanaji wa elimu ya watu wazima kwenye masuala ya umeme, ili kuweza kukuza teknolojia na sayansi ya umeme.

Wanafunzi ambao wanaangalia masuala ya umeme katika vitabu vyao na jinsi ya kuyafanyia kazi kwa njia ya vitendo pamoja na kompyuta, ambazo ziko pembeni yao na viti vyenye rangi ya blue pamoja na meza. Upatikanaji wa elimu ya ufundi kwa ajili ya maslahi ya wananchi ili kukuza sayansi na teknolojia ya umeme.

Vijana ambao wameshika mtambo wenye umeme wakiwa wamevaa barakoa, wakati ambapo wanaangalia mtambo huo kwa makini sana ili kuweza kugundua kinachoendelea. Ambapo inapelekea kukua kwa sayansi na teknolojia ya maswala ya umeme.

Vijana wa kiume watatu, ambao wameshikilia simu zilizofunguliwa mifuniko yake kwa nyuma, huku wakizitengeneza na kuziangalia kwa umakini. Inaonesha upatikanaji wa elimu ya ufundi wa simu kwa ajili ya kukuza maendeleo ya nchi pamoja na vijana kupata fedha za kujitegemea kiuchumi.

Vijana wa kiume ambao wameshikilia simu pamoja na mitambo ya umeme, wakijifunza jinsi ya kuweza kutengeneza simu iliyoharibika. Ikiashiria upatikanaji wa elimu ya ufundi wa vifaa kama simu ili kukuza maendeleo ya nchi pamoja na kukidhi shida za wananchi.

Mafundi mitambo waliovaa vikoti vyenye rangi ya machungwa pamoja na kijani wakati ambapo wakitembea katika eneo lililozungukwa na mitambo yenye chuma juu kuonyesha upatikanaji wa mitambo ilil kukuza maendeleo ya sayansi na teknolojia.

Wanafunzi watatu wakiume pamoja na msichana mmoja, wanaonekana wakiwa wanaandika pamoja na kompyuta zao zikiwa zimewashwa. Inaonyesha upatikanaji wa elimu za watu wazima katika maswala ya ufundi kwa ajili ya kukuza nchi na sekta ya sayansi na teknolojia.

Vijana wa kike na wa kiume ambao wamevaa mashati yenye rangi ya bluu pamoja na begi lenye rangi ya kahawia na nyeusi, wakiwa wanaangalia simu ambazo zimefunguliwa, ili kuweza kuzitengeneza na kuzitatulia matatizo yake.

Chumba hiki kimejaa wanafunzi ambao wanatumia kompyuta pamoja na nakala za kusomea, wakiwa tayari kuonyesha uwezo wao wa kisayansi na jinsi ya kuvumbua tekinolojia kwa ajili ya maendeleo ya nchi.

Fundi wa kike aliyevaa shati la rangi ya bluu pamoja na kitambaa kichwani chenye rangi ya kahawia, akiwa anafanya kazi ya ufundi wa simu pamoja na mitambo ya umeme, ili kuwasaidia wananchi na yeye binafsi kuweza kupata kipato.

Muhandishi wa mitambo aliyevaa shati ya mikono mirefu pamoja na kofia na kikoti chenye rangi ya kijani, akiwa ameshikilia vitufe katika mtambo huo huku akifurahia kuona jinsi ambavyo mtambo unafanya kazi kulingana na ujuzi na maarifa aliyowekeza katika kuendesha hicho kifaa.

Wanafunzi waliovaa mashati yenye rangi ya bluu pamoja na mwalimu ambaye amevaa tisheti yenye rangi ya kijani. Wanafunzi hao wakijifunza kuhusiana na ufundi wa simu, wakiwa wanafunga na kurekebisha mitambo ambayo ipo mbele yao.

Darasa lililojaa wanafunzi wengi ambao wakionekana wakiandika pamoja na kutumia kompyuta na mitambo mbalimbali, ikionyesha upatikanaji wa elimu ya watu wazima wanaojifunza fani mbalimbali ili kukuza teknolojia, na pia ili kujipatia kipato uchumi kwa ajili ya maisha yao binafsi.

Wataalamu wanne wa ufundi wa mitambo wakiwa wamevaa barakoa na mmoja akiwa amesimama bila kuvaa barakoa wakati ambapo mmoja amevaa glavu za bluu pamoja na mavazi yenye rangi ya bluu, akikagua na kujaribu ili kuona mtambo unavyofanya kazi ili kukuza sayansi na teknolojia nchini.

Wanafunzi wanaosema maswala ya ufundi umeme pamoja na kieletroniki

Darasa lililojaa watu wazima wakiwa wanaandika pamoja na kuonyesha usikivu juu ya kile wanachofundishwa, ikionyesha upatikanaji wa elimu ya watu wazima kwa ajili ya kukuza maendeleo ya nchi na wao binafsi kuweza kujipatia kipato chao ili kuendesha maisha yao.

Mwanafunzi wa kiume aliyevaa koti la rangi ya bluu pamoja na singirendi ya rangi nyeupe ameshikilia kifaa ambacho kinaonyesha ufanyaji kazi wa kisayansi katika eneo hilo, ufanyaji kazi wa kisayansi katika maendeleo ya jamii na katika ukuwaji wa sayansi na teknolojia katika nchi.

Wanafunzi waliovaa makoti ya bluu, pamoja na mwalimu wao ambaye ameshikilia kifaa cha umeme, ikionesha kwamba wanafunzi hao wanajifunza mitambo ya umeme ili kuweza kutatua maswala ya nchi yanayohusiana na umeme, pamoja na uangalizi wa mwalimu wao ambaye anaonesha akiwafundisha kwa umakini.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa wanaanglia kompyuta zao na wengine wakiwa wanaadika katika madaftari yao, pembeni pakiwa na viti vya mbao vyenye rangi ya nyeusi na kahawia. Upatikanaji wa elimu kwa watu wazima inapelekea maendeleo ya nchi kukua na kukuza teknolojia katika maswala ya ufundi.

Wanafunzi wa ufundi wakiwa wamekaa katika viti wakiangalia katika kompyuta zao zilizowashwa, ili kuweza kuperuzi na kujifunza zaidi masuala ya ufundi.